Mwalimu akiwa amesimama katikati ya chumba, akiwa anatoa elimu kwa watu wazima waliomzunguka wakiwa wameketi kwenye viti; huku mezani kukiwa na chupa za maji masafi pamoja na madaftari na kalamu wanazotumia kwa ajili ya kuandika.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa watu wazima walioketi kwenye madawati juu ya madawati hayo kukiwa na vitabu, madaftari na kalamu za kuandikia.

Mazingira mazuri ya shule ya awali kukiwa na jengo kubwa la ghorofa linalotumika kama madarasa, pia kuna viwanja vya michezo vyenye bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na plastiki za rangi mbalimbali, chini kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo huwakinga watoto wasiumie pindi watakapoanguka.

Mazingira mazuri ya shule ya awali kukiwa na majengo ya madarasa, pamoja na viwanja vya michezo, vyenye bembea zilizotengenezwa kwa kutumia vuma vya rangi tofautofauti, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo humkinga mtoto asiume kipindi atakapoanguka.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na sehemu za kutekeleza zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki za rangi tofautitofauti, chini kukiwa na mchanga laini ambao humzuia mtoto asiumie pindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo kubwa la madarasa, nje kuna bustani yenye miti mirefu inayotoa vivuli vizuri kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, na maua yaliyozunguka bustani hio.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo kubwa la gorofa mbele, ambayo ni madarasa, nje kukiwa na miti mirefu pamoja na bustani yenye maua ya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa pamoja na eneo kubwa la uwanja wa michezo ambapo kuna nyasi fupi zenye rangi ya kijani.

Maabara kubwa na ya kisasa ambayo inatumika na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kufanya mafunzo ya vitendo au uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati pamoja na stuli refu za kukalia.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyevaa suti ya rangi nyeusi akiwa anafundisha somo la sayansi linahusiana na mfumo wa umen'genyaji wa chakula katika mwili wa binadamu akitumia ubao na vifaa mbalimbali kuonyesha mchoro.

Mazingira mazuri ya shule ya sekondari, yenye majengo yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma na mabati ya rangi ya kijani, yakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa senyenge, ambapo kumetundikwa sare za wanafunzi ili zikauke.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika madawati kila mtu peke yake wakiwa wamevaa sare za shule na masweta ya rangi nyekundu na mashati meupe.

Kitabu kilichochapishwa ambacho kinatumika kufundishia somo la biolojia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha nne ikiwa ni toleo la tano chenye picha inayomwonyesha daktari akifanya mazungumzo na mgonjwa aliyeketi upande wa pili wa meza.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi kuwafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari kwa kuchanganya kemikali za rangi mbalimbali, zilizohifadhiwa katika chupa na kupangwa juu ya meza.

Wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari, wakiwa katika maktaba ambayo ina vitabu mbalimbali vimepangwa katika rafu za chuma, wakiwa wanachagua baadhi ya vitabu kutoka kwenye rafu hizo.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani wakiwa ndani ya darasa ambapo kuna meza kubwa yenye mitihani juu yake iliyofungwa kwenye bahasha pamoja na wanafunzi walioketi katika madawati kila mmoja akiwa anajaza mtihani wake.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa wameketi na wengine wakisimama, ambapo wanafanya majadiliano wakitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pamoja na madaftari na kalamu.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika vimbweta ambapo wanafanya majadiliano ya vitu mbalimbali wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, simu janja, madaftari na mikoba ya kuhifadhia vitu mbalimbali ikiwa juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, ambapo anatoa mafunzo kwa wanafunzi wa chuo walioketi kwenye madawati wakiwa wanamsikiliza kwa makini baadhi yao wakiandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wakike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika vimbweta wakifanya majadiliano wa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, mikoba ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo, madaftari pamoja na kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walio keti katika madawati, kila mmoja akiwa anamsikiliza kwa makini wengine wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na madirisha ya vioo yanayoingiza mwanga huo wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo mezani, madaftari na kalamu kwa ajili ya kuandika wanachojifunza.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya chumba cha darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika mpangilio wa nusu duara wakiwa makini kusikiliza wanachofundishwa, wengine wakiandika kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati wakimsikiliza mwalimu kwa makini, na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na kompyuta, chupa za maji pamoja na madaftari ya kuandikia.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa katika darasa ambapo kuna kompyuta za mezani wakijifunzia vitu mbalimbali ambapo wanapewa mafunzo na msichana aliyesimama.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati kila mtu peke yake, katika jengo la darasa kubwa ambapo kila mmoja ana mtihani ambaye ana ujaza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wamesimama wengine wakisimama ambapo wanafanya majadiliano ya vitu mbalimbali walivovisoma; wakitumia kompyuta mpakato, madaftari pamoja na kalamu.

Mwalimu wa kike akiwa ndani ya darasa, ambapo anatoa mafunzo kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, na chupa za maji masafi.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki zikiwemo kompyuta ambazo zipo juu ya meza na vifaa mbalimbali vya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme na kuchomelea.

Vijana wawili wa kiume wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta mpakato, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya: kufungulia, kupima umeme na kuchomelea.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa ambapo wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa vya kieletroniki, wakitumia vitu mbalimbali kwa ajili ya: kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme na kuchomelea.

Vijana wawili wakike wa chuo cha ufundi wakiwa katika meza ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya kifaa cha kieletroniki kwa kutumia kifaa cha kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.